Mfumo wa kilimo cha kisasa ukiwa na mimea mikubwa ya majani mabichi ikiwa ndani ya chombo cheusi cha mviringo. Chombo hiki kimekaa juu ya fremu rahisi ya mbao iliyofanana na meza ndogo. Chini yake cheusi kuna bomba nyeupe ambayo inaonekana kuwa chanzo cha maji.

Ndani ya chafu kubwa, iliyo na kilimo cha kisasa kinachoendelea. Kuna mstari mirefu ya mirija kila mmoja ukiwa na milia mingi ya kijani kibichi inayoonekana kukua vizuri. Upande wa kushoto mimea inaonekana kama saladi wakati upande wa kulia mimea inaweza kuwa mboga nyingine.

Mimea yenye majani mabichi safi imepandwa kwenye mfumo wa kisasa. Ndani ya chafu mimea hiyo inakua kwenye mabomba meupe yenye matundu ambapo mizizi yake inaingia ikipata virutubisho moja kwa moja. Safu ndefu za mimea zimepandwa kwa usawa zikionyeshana kilimo cha kisasa na chenye tija.

Ndani ya chafu ikiwa na mistari mingi ya saradi iliyopandwa mimea ya saradi ya kijani kibichi inayoonekana imepandwa vizuri ikiashiria kilimo cha kisasa. Muundo wa chafu una nguzo za mbao za mirija nyeupe labda sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa kimatope.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ndani ya chafu au eneo lililofungwa au lenye mwanga. Kuna mabomba mawili ya kijivu yaliyopangwa sabamba na juu yake kuna vikombe vidogo vya mimea au vyungu vidogo vya miche michanga ya mimea. Miche hii inaonekana kuwa katika hatua zake za mwanzo za ukuaji na baadhi yao yana majani machache.

Bomba la mimea linaonekana likiwa na mimea miwili ya rangi tofauti. Safu ya juu ina kijani kibichi yenye majani nyembamba huku safu ya chini ikiwa nyekundu iliyokolea ambayo pia inajulikana kama majani ya maruni ambayo Ina majani iliyokunjana. Mimea hii imepandwa kwenye mfumo uliotengenezwa kwa bomba nyeupe. Chini ya mfumo kuna chombo cha njano.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic uliowekwa nje labda kwenye balkoni au pazio. Mfumo huu unajumuisha mabomba mengi ya rangi ya kijivu yaliyopangwa kwa usawa na wima yakitengeneza raki. Kila bomba lina matundu yaliyopangwa vizuri na kutoka kwenye kila tundu kumechimbuka mmea mdogo wa kijani kibichi.

Mfumo wa kilimo wima wa rangi ya kijivu chepesi unaonekana ukiwa na mimea midogo inayoweza kuchipua. Mfumo huu una tabaka nyingi na kila sehemu ya mashimo ambayo miche imepandwa ndani yake ikitumia mbinu ya kisasa. Kwenye sehemu moja ya mfumo neno limeandikwa kwa mkono likiasa boboha inayolimwa.

Ndani ya chafu kubwa ikianganzia mimea mbali mbali ya kijani kibichi ikiwa katika mfumo wa hydroponic . Mimea hiyo imepangwa kwa mistari kwenye mabomba meupe ambayo mimea midogo na mikubwa yanaonekana kukua kwa afya. Kuna safu kadhaa za mimea zinazoonekana zikipinduka kuelekea nyuma ya chafu.

...kinachotumika kwa kilimo cha kisasa kuna paneli kubwa ya mbao yenye mashimo mengi yaliyopangwa kwa usawa ambayo yanaweza kuwa maeneo ya kupanda mimea. Karibu na paneli hiyo, kuna miundo miwili ya chuma iliyosimama kila moja ikiwa na safu za taa zenye kung'aa.

Mfumo wa kilimo wa hydroponic ukitumia mabati yaliyopigika kwa viungo vya mimea. Safu ya mimea zote zenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu kahawia, zimepandwa ndani ya mabati hayo, ya kifunikwa na kokoto ndogo badala ya udongo. Mfumo huu umewekwa juu ya miundo iliyo fanana na meza.

Mwanamke akichunguza mmea kwa uangalifu akiwa amevaa shati la miraba mekundu na meupe. Anaguza majani ya mmea uliokua kwenye mfumo wa kiima cha wima. Labda kwenye mjengo wa kuhifadhi mimea au bustani la kisasa. Mimea mingi ya kijani kibichi imepangwa vizuri katika ngazi nyingi ya mimea inayokuua.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea wa salad au mengine ya majani zimepandwa kwa mabomba meupe ya ghorofa. Mfumo huu unaendeshwa na taa na mwanga mweupe ulioninginia juu ikitoa mwanga wa mimea unaotumika.

Bustani ya wima iliyoundwa na mabawa meupe yenye mimea midogo na mingi iliyopandwa ndani ya sufuria ndogo nyeupe. Mtu mmoja amesimama karibu na bustani hilo akimwagilia mimea kwa kutumia chupa ya bluu huku akiwa ameshika ndoo nyeusi mkononi mwake. Amevalia koti jeusi lenye mechorwa na suruali nyeusi. Kwa nyuma, ukuta wa chuma unaonekana.

Mfumo wa kilimo wa kisasa ndani ya chafu au eneo lililofunikwa. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mirija nyeupe iliyopangwa kwa mistari ikionyesha mbinu hii ya kilimo bila udongo. Chini ya mirija kuna ndoo bili, moja nyeusi na lingine ya njano.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic nje ambapo mimea midogo imepandwa kwenye bomba kubwa jeupe. Pia limelala kwa usawa na linashikanishwa na viungo vya mbao vizuizi ya upeo wa saruji. Mmea uyo unakua kutoka kwa mashimo yaliyochimbwa kwenye bomba na inaonekana kupewa virutubishi kupitia mfumo wa maji.

Ndani ya chafu zikiwa safu ndefu za mimea yenye majani mabichi yaliyopandwa kwenye mifuko meusi. Wanaume wawili wamesimama katikati ya safu za mimea, na mmoja anaelekeza mbele akiaonekana akimuuliza mwenzake kitu wakiwa kati ya mimea inayoonekana kukua madogo.

Trekta la kijani na njano likilima shamba kubwa lenye udongo mweusi. Dereva anaonekana amekaa kwenye kiti cha trekta vizuri kama shule. Trekta hilo lina jembe la kawahia ambalo linachimba udongo likiacha mistari iliyonyooka. Nyuma anga ni la buluu na linaonekana kuwa la wazi na kuna milima midogo au vilima mbali.

Ntu labda mkulima akitembea katikati ya shamba la mazao yaliyofunikwa na chafu kubwa la plastiki. Mimea inaonekana ni mirefu na imepangwa kwa safu nadhifu ikiwa imefungiwa kwenye kamba nyeupe kwa ajili ya usaidizi. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye rutuba, unaonyeshana mazingira mazuri ya kilimo.

Mchakato wa upakiaji wa nyanya katika kiwanda. Nyanya nyekundu zizokoma zimewekwa kwenye treli ya plastiki za rangi ya kijani kibichi na kusafirishwa kwenye msibi wa kusafirishwa. Katika upande wa kulia wa picha mikono miwili yaliovalia glovu nyeupe inaonekana ikiwa treli ya nyanya kwenye kikabu cha manjano.

Shamba kubwa lililojaa kabichi zikiwa zimepandwa kikamilifu na ziko tayari kiuvunwa. Majani ya kabichi ina kijani kibichi. Yamejifunga vizuri yakifunika eneo lote la shamba. Nyuma ya shamba la kabichi kuna miti na mimea mwingine ikionyeshana mazingira ya vijijini au ya kilimo.

Vitunguu vingi vya zambarau vikiwa vimekusanywa katika mkono unaonekana ukirusha vitunguu ndani ya sanduku la buluu lenye vingine tayari ndani yake. Nyuma ya sanduku kuna rundo kubwa la vitunguu vilivyorundikana vikijaza karibu na eneo lote. Hii inaashiria mavuno ya vitunguu au eno la soko.

Chafu mbili kubwa zilizofunikwa kwa plastiki nyeupe zilizojengwa kwenye mlima wenye miti mingi ya kijani kibichi nyuma. Mbele ya chafu hizo kuna mimea midogo iliyopandwa labda viazi au mazao mengine. Anga ina mawingu meusi yakionyesha hali ya hewa baridi au mvua inaonekana.

Zizi kubwa lililojaa ng'ombe wengi weusi na weupe wakipumzika na kusimama. Zizi lina muundo ambo lina paa la chuma na kuna taa nyingi zilizowekwa juu ili kuleta mwanga. Ng'ombe wengi wamelala chini huku wengine wamesimama na kuna vizuizi vya chuma vilivyotenganishwa.

...kubwa la kilimo lenye mimea mirefu ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ikiashiria ni kabeji au mimea ingine yenye majani makubwa. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na kuna njia ya udongo kati ya safu za mimea. Mbali, kuna miti na njia inayokolea kwenye kilima na anga inaonekana kuwa wazi na mawingu machache.

Chafu kubwa yenye muundo wa chuma na plastiki nyeupe ikilinda safu ndefu za mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa ni ya strawberry iliyopandwa kwenye sufuria zilizosimika. Kuna barabara ndogo ya udongo kati ya safu ikionyesha matumizi ya kilimo cha wima.

Shamba kubwa la kilimo, lenye mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi, labda mboga au mazao mengine. Kwenye shamba hilo kuna vijiko viliyojaa kunyunyizia maji. Vioo vyatoa mifumo ya maji ya angani ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Mimea hiyo imepangiwa vizuri katika safu na kuna mfumo ya umwagiliaji iliyowekwa katikati ya safu ikionyesha matumizi ya umwagiliaji wa matone. Majani ya mimea hiyo ni ya kijani kibichi na yaonekana yenye afya, nyuma kuna mimea nyingine ya kijani isiyo wazi, picha inaonyesha kilimo cha kisasa au bustani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba nyeusi yenye matone ya maji ikininginia chini inaonekana wazi katika picha. Bomba hilo linaonekana kuwa na vifuniko vidogo vya plastiki viivyoshikilia sehemu fulani. Upande wa kulia kuna mmea wenye majani mabichi na machipukizi mekundu.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi inaonekana kuwa ya mimea mahawe au soya iliyopandwa kwa safu ndefu. Pembeni mwa shamba kuna bomba kubwa jeupe, la chini, lililo chini ambapo lina matundu na maji yanayotoka kwa nguvu kutoka matundu haya yakimwagilia shamba. Kutoka karibu na mabomba umeloa na una matope.

Mimea mdogo wenye majani kibichi na yenye afya uliyopandwa kwenye udongo. Karibu na mmea kuna bomba la umwagiliaji jeusi lenye valvu nyekundu na kijani. Bomba hii ni kubwa la usambazaji sawa ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone wa kisasa.

Shamba la bustani lenye mistari iliyopandwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mipira meupe inaonekana ikiweka kando ya mistari ya mimea ikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea mingine midogo imeonekana ikikua huku ardhi ikiwa tayari kwa kilimo.

Bomba jeusi la umwagiliaji wa matone lilikuwa limelala chini ya udongo mkavu. Tone moja na maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye tundu dogo, kwenye bomba, ikiashiria mfumo wa umwagiliaji unaotumika. Nyuma ya bomba, kuna mimea mchanga wa kijani kibichi inayokuwa na kwa umbali mimea mingine na mabomba mengine yanaweza kuonekana.

Shamba linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mimea yenye majani mabichi yaliyopandwa kwenye mistari. Katikati ya mistari hiyo kuna mabomba nyeusi ndefu zenye viunganishi vya buluu. Mabomba inasambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu.

Bomba jeusi la umwagiliaji linaning'inia ikiwa na matone ya maji yakidondoka upolepole. Juu yake kuna matone mengi yanapita, katika upande wa kulia kuna majani mabichi yanayoshiria mimea ina nyonyoyo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi.

Mche wa ndizi uliopandwa kwenye udongo ulioandaliwa vizuri. Mche una majani ya kijani kibichi na unaonekana unakua. Kando ya mche kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone, lenye mistari ya manjano likionyesha maji yanatirirka kwa makini. Kwenye mimea hii inaashiria kilimo cha kisasa, na matumizi ya kiteknolojia.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa karibu na bomba ambapo nyasi imelazwa juu ya udongo wenye rotuba. Tone la maji linaonekana likidondoka polepole kutoka kwenye bomba ikinyunyuzia moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ikionyesha mbinu ya kisasa na bora ya umwagiliaji wa mimea. Njia hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea imepa- umejengwa kwa kutosha.

Mfumo wa umwagiliji wa shambani ukiendeshwa na pipa kubwa jeusi la kuhifadhi maji. Bomba la blue limeunganishwa na pipa, likisambaza maji kwenye safu za mimea michanga iliyokaa kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Mimea ya kijani kibichi inakua kwa safu.

Shamba lililolimwa lenye udongo limekutwa na safu ya mimea ya kijani. Katika ya safu hizo kuna mabomba meusi nyembamba yaliyonyooka inayoashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mbali kidogo mimea mingine inaonekana ikiendele kukua. Nyuma ya shamba kuna miti mirefu.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu uliyolimwa. Mimea midogo imepandwa kwa mistari mirefu na nadhifu na karibu na kila mistari kuna mabomba meusi ya umwagiliaji matone iliyowekwa chini. Kwa umbali, tunaona misitu minene na miti ya ndizi yenye majani mengi ya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa na ukuku kidogo.

Bustani au shamba ndogo lililo pangwa vizuri likitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone. Shamba limepangwa katika mistari mirefu na sambamba ya udongo ulio limwa vizuri katika kila mstari kuna mimea midogo ya kijani kibichi ikiota baadhi yao ikionekana kuwa mboga za majani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliyowekwa chini ya mimea midogo. Bomba nyeusi inapita katikati na matone ya maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba hilo yakimwagiliwa moja kwa moja mizizi ya mimea. Majani ya kijani kibichi ya mimea yanaonekana yakiwa yamechanuka vizuri na maua dogo ya njano yanaonekana.

Shamba la kisasa la pili pili hoho za njano. Mistari mirefu ya mimea ya pili pili hoho imeungwa mikono kwa nyuzi ikionyesha ya kilimo ya kisasa. Kila mmea una majani mabichi mengi na matunda ya pili pili yanaonekana. Udongo unaonekana kuwa tayari na kuna mifumo ya umwagizaji maji.

Shamba lenye mimea michanga midogo iliyopangwa katika safu ikistawi kwenye udongo. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyowekwa kando ya kila safu ya mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Inatumika kuhakikisha mimea inapata majivya kutosha.

Shamba la kilimo lililofurika likionyesha mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwa mistari mirefu. Maji mengi yaliyotuama yamejaa katika safu ya mimea yakionyeshana ama umwagiliaji mwingi au mafuriko. Udongo unaonekana kuwa wenye matope na kuna vipande vya udongo mbele.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa shambani kwenye udongo wa kahawia uliolimwa. Bomba kuu jeupe limepitia katikati na kutoka kwake, mabomba madogo meusi yanasambaza maji kwa mistari ya michicha michanga ya kijani. Viunganishi vya buluu na vieusi vinaonekana pale ambapo mabomba madogo yanaungana na lile kubwa.

Safu ya paneli ya jua yaani solar zinazopangwa kwenye stedi kubwa ya chuma zikiinuka kutoka ardhini. Paneli hizi zimeonelea angani ili kupata mwanga wa jua na zinaonekana kuwa na uwezo wa kuzunguka ama kufuata mwelekeo wa jua. Ziko katikati ya eneo kubwa la kilimo, labda shamba la mpunga au mahindi.

Shamba kubwa la kilimo lenye safu ndefu za mimea michanga, zote zikimwagiliwa na mifumo ya kunyunyuzia maji. Mifumo hiyo inatoa vijjiiti vikali vya maji, vikifunika sehemu kubwa ya shamba. Udongo ni mwekundu na mimea ni ya kijani kibichi, ikionyesha mimea yenye afya njema. Nyuma ya shamba kuna miti iliyopandwa kwa safu.